Nayaona maandishi yanayotumika katika koti court annex mediation in Kenya. Chini kuna michoro ya kufafanua zaidi. Kando, kuna kiombo anachotumia jaji, anapotoa amri, katika mashtaka aliyo nayo.

Watu wengi wanaonekana kuwa ofisini wamesimama upande tofauti, wafanyikazi na wakubwa wao, mpiga picha anarekodi mfanyikazi akimuelezea mkubwa jinsi wanavyo fanya kazi, tarakilishi imewaka.

Umati wa watu wengi, wanatembea kuelekea njia tofauti. Wamesimama wengine wameketi. Maandishi Stadium . Bustani la taa linaonekana, nambari sita nyuma ya mgongo wa mtu wa kwanza.

Watu wengi wa kiume na wa kike, wamepanga foleni. Watatu wameketi. Wamevalia nguo zinazotafautiana kirangi. Kuna rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Tarakilishi, karatsi mezani.

Wanaume sita wanashangilia kwa furaha. Wamefungua mdomo, wameinua medali, mikono iko juu. Jumba la mawe lenye dirisha za vioo, shati nyeupe, suruali ya bluu.

Watu wengi wenye mavazi ya rangi tofauti. Nyekundu, nyeusi, nyeupe, kijani kibichi, wameinua mikono iliyo na vibao vimeandikwa, PNU, kazi iendelee, kofia kichwani.

Wananchi wametembelea ofisi za NSSF kutafuta usaidizi. Wanaume wawili ambao ni wafanyakazi wanawasaidia. Mmoja ameketi akiangalia tarakilishi mwingine anaonekana kutoa maelezo akitumia ishara ya mkono.

Watu wengi wa kiume na wa kike, wako kwenye mstari. Majumba ya mawe upande wa nyuma. Watoto wamebebwa mgongoni, wengine wanatembea. Karatasi mikononi mwao, kalamu, rangi tofauti, nyeupe, nyekundu, kijani kibichi.

Mashabiki wa timu ya soka, wengine wao wameketi upande wa nyuma, walio simama wanaonekana kuwa na furaha wakitabasamu na wakikunywa, wamevalia nguo zilizokuwa na maandishi yanayosoma Sportpesa.

Wachezaji wa kufunzi na mashabiki wanashangilia. Medali iko hewani, wameinua mikono. Nguo za michezo, simu mikononi , kofia nyeusi, viatu vya michezo.

Nawaona watu wakiwa wameketi ofisini. Kuna wa kiume na kuna wa kike. Wote wamevalia barakoa. Mbele yao kuna tarakilishi. Nyuma, kuna maandishi yanayosoma, towards service excellence .

Jaji mkuu wa koti za Kenya na mwanaume ambaye ni rais wa nchi ya Kenya wanatembea kutoka jumba kubwa sakafu ya nyekundu, amevalia viatu vyeusi, rais, mwanamke amevaa miwani na nguo iliyo na mistari nyekundu.

Nawaona watu watatu. Wawili wamesimama, mmoja ameketi. Mbele, kuna meza lililo na tarakilishi. Kuna kamera, ya kupiga picha kuna mashini ya kuchukua vidole, ili kusajiliwa.

Nauona umati wa watu ukitembea kwenye sakafu nyekundu. Mwanamke amevalia miwani na sketi, mwanaume amevalia suti na tai shingoni. Askari amesimama kando na kofia ya kijani kibichi kichwani. Ameshikilia kiboko akiangalia mbele.

Nawaona mashabiki wa timu ya Kenya uwanjani, walio na miwani na wasio nayo, wamevalia nguo zilizoandikwa Kenya Airways, bendera ya Kenya imeinuliwa, mikono imeinuliwa, wamesimama juu ya viti wengine wameketi.

Wanaume saba wako uwanjani. Wanatabasamu, wamevalia gwanda za kuchezea mpira. Wanafanya mazoezi, suruali nyekundu, miti ya kijani kibichi, neti ya mpira.

Watu wakiume, na wa kike wamesimama. Wanaonekana kuwa maafisa na wako kwenye ofisi, thihirisho kutokana na bendera iliyo nyuma yao. Wamevalia miwani na suti. Wameshikilia kijikaratasi kinachoonekana kuwa kandarasi.

Meneja amemsajili mchezaji mpya anayeitwa R. Silvein. Amevalia shati nyekundu iliyoandikwa KDF. Amevalia suti. Maandishi Ulinzi Stars, soldiers first .

Wachezaji wanakimbia kumshangilia mwenzao anayeonekana kufunga bao , uwanja umejaa pomoni , sakafu ya kijani kibichi. Maandishi stadium, wamevalia nguo rasmi za soka , jezi na magwanda ya nyeusi.

Mwanamke mweupe, amevalia miwani, nywele nyeusi, pete mikononi mwake, saa katika mkono wake wa kushoto, mikrofoni, chupa mbili za maji, maandishi digital , bendera ya nchi ya Kenya.

Watu wa kiume na wa kike wameketi na kusimama, wanaume wanaonekana wakiwa wakubwa wao wakiwauliza maswali. Mwanamke ameshikilia tarakilishi, miwani amevalia na buibui nyekundu.

Manthari ya huduma. Yanaonekana kutoanza kutumika, kwa kuwa kuna rangi ya nguo ya kazi dawatini. Vijikaratasi vyeupe, viko sakafuni. Maeneo yamegawanyishwa ili kuwasaida wahudumu kuwahudumia wananchi haraka.

Nawaona watu, wakiwa na furaha, na tabasamu. Wanasalimiana kwa mikono, huku kuna mwanamke mmoja, ambaye amevalia miwani. Wanaonekana kuwa na sare zinazofanana, kuashiria kuwa wao ni wanasheria wa nchi ya Kenya.

Mashabiki wako uwanjani kuwapa motisha timu yao wanashangilia kuwapa nguvu. Wanapuliza vuvuzela na wamevalia nguo za timu zao mmoja amejipaka rangi mwili mzima kuonyesha kuwa yeye ni shabiki sugu.

Watu wa kiume na wa kike maandishi Kenya African National Union, wamevalia kofia nyeupe, wanatabasamu, mmoja amevalia barakoa nyekundu mwingine ameshikilia kijikaratasi mkononi mwake, anavalishwa na aliyevalia suti.

Watu wameketi na kusimama, wakiume kwa wa kike. Miwani, kofia, maandishi upande wa nyuma yanayosoma The Judiciary Tribunala. Specialized courts for faster and effective dispute settlements .

Wanaume sita ambao ni wachezaji wa soka, mpira uko hewani, wawili wanaufuata. Amevalia sare ya nyekundu, mwingine ya nyeupe, maandishi posta na betika.com.

K una watu wako kwenye foleni, wakiume na wakike. Television, Ziko Ukutani, Karatasi nyeupe iko mezani, Surwali ya nyekundu, Kofia ya kiIslamu, Koti ya buluu.

Mwanaume ameketi, kiti cha chuma, koti nyeusi, bahasha mkononi, karatasi, simu, maandishi 145, suti ya bluui, viatu, kamba ya beki, sakafu nyeupe.

Watu wako chumbani, wa kiume kwa wa kike. Ofisi hizi zinaonekana kuwa za huduma kwa wananchi wa Kenya. Mwanamke ameketi. Ameshikilia tarakilishi na kuekelea mikono yake mezani. Mwanaume anamwongelesha. Anaonekana kuwa mkubwa wake. Wote wanatabasamu.

Watu wengi wameketi, wengine wamesimama. Kofia kichwani, barakoa mdomoni, miwani koti nyeusi, bahasha mkononi, karatasi rangi ya kijani kibichi, nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Watu watatu wameketi mwanaume mmoja wanawake wawili maji kwenye stuli sakafu rangi nyeupe maandishi launch of law courts miwani suti tai nguo ya nyeusi.

Mashabiki wako uwanjani kushangilia timu yao. Wanaonekana kumskiza mmoja aliyesimama na kujifunga bendera begani. Anaongoza kwa wimbo watakaoimba kuwapa motisha wachezaji wao. Wamesimama na kuketi , wamevalia nguo rasmi na nguo za timu yao.

Jumba la glesi maandishi kuendeleza huduma bora transforming public service delivery mwanamke amevalia suruali nyeusi shati nyeupe yenye rangi ya nyekundu mlango umefunguliwa na rangi za nchi ya Kenya.

Wachezaji wa soka wamesimama, wanaonekana kusikiliza mtu kwa makini, wamenyolewa kwa usawa na kuvalia jezi za rangi nyeupe maandishi ya KDF na nambari zimo kwenye suruali zao.

Wanafunzi wa sheria wanakula kiapo kwa kushikilia bibilia mkono wao wa kulia, tukio hili hufanyika baada ya wao kumaliza masomo yao, wanakuja mbele ya kamati ya jaji ili kupitishwa na kupatiwa thihirisho kua wao wamehitimu kuwa wanasheria.

Shanga iliyo na rangi ya bendera ya nchi Kenya vitabu viwili vilivyo andikwa Republic of Kenya Passport , East Africa Republic of Kenya Passport , mchongo wa punda milia kalamu ndani ya shanga.

Mashabiki wa timu ya kenya ya raga. Mzungu amesimama mbele yao kujiunga na wao. Bendera ya nchi ya Kenya. Wanaonekana kuwa na furaha, wanacheza wakiinua mikono. Wanatabasamu, wamevalia jezi za timu ya Kenya.

Wachezaji wanawashukuru mashabiki kwa kuja kuwapa moyo wakicheza. Wanaonekana kuwa wameshinda kwani mashabiki wamefurahia na wanawapigia makofi wakiwashukuru pia. Uwanja umetoweka.

Nawaona watu katika jumba ,raia na polisi .Watu hawa wako kwenye foleni ,kuna vijana kuna wazee .Kuna wahudumu wawili wakiume na wa kike ,mtu wa kwanza anaonekana kutabasamu akimwongelesha mhudumu wake.

Watu watatu wanawake wawili mwanaume moja, wameketi tarakilishi mezani wire za kupitisha umeme, maandishi ukutani huduma service excellence , rangi za nyekundu, nyeupe nyeusi na kijanikibichi.

Watu wengi wa kiume na wa kike. Wamevalia barakoa, miwani, saa mkononi, meza, karatasi za rangi ya nyeupe, simu, mikono imeinuliwa, rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki wamesimama ukuta wachezaji wako uwanjani wanashangilia wamevalia suruali nyeusi na ya kijani kibichi gwanda za mchezo na mkufunzi wao yumo katikati akishangilia , mikono imeinuliwa.